Mtu amesimama halaffu ameangalia ndizi, hiyo ndizi inakaa kama ndizi ambayo iko karibu imekomaa. Sasa huyu mtu anataka kutoa hiyo ndizi ndiposa aweze kwenda kuipika.